Elimu hii ya watu wazima, ambayo inajumuisha ushonaji, imewakutanisha mama hawa walio vaa mavazi ya kabila la kimasai, wakitumia mashine za kielektroniki kushona nguo zao nzuri, walizo vaa na kupendeza.

Elimu hii ya watu wazima imewakutanisha vijana hawa waliokaa katika viti vyeupe katika chumba cha darasa wakiwa wamevaa nguo za aina tofautitofauti. Juu ya meza wameweka makaratasi yao, mikoba yao pamoja na vifaa vyao vya kielektroniki wakijadili baadhi ya mambo.

Elimu hii ya watu wazima imewakutanisha vijana katika ukumbi mmoja wengine wakiwa wamekaa katika viti na wengine wakiwa wamesimama, wakiwa wamevaa mavazi ya rangi na aina tofautitofauti wakisikiliza maelekezo kutoka mbele ya darasa yaani kwa mwaliimu ambaye anawafundisha.

Vijana hawa pamoja na wazee waliojikusanya katika kundi dogo wakijadili mambo na kuandika vitu kwa pamoja, wakisoma elimu hii ya watu wazima hivyo huwasaidia kuelewa baadhi ya mambo wanaojifunza darasani.

Elimu hii ya watu wazima imewakusanyisha wananchi waliokusanywa sehemu moja na kukaa katika viti, wakipokea maelekezo na kufundishwa taratibu na moja kwa moja kutoka shambani, hivyo ni elimu muhimu kwa ajili ya mazingira yao.

Hawa ni vijana wanaojifunza elimu hii ya watu wazima wapo darasani, na juu ya meza yao kuna kifaa vya kieletroniki ambacho wanakiangalia na kupokea maelekezo kupitia kifaa hicho; wakiwa wamevaa nguo za aina na rangi tofautitofauti.

Hawa ni wanafunzi wanaojifunza elimu hii ya watu wazima, wapo katika chumba cha darasa wamekaa katika viti, juu ya meza zao wameweka mikoba yao vifaa vyao vya kielektroniki, wamekaa kwa pamoja wakijadili baahi ya mambo na vitu ambavyo wanajifunza.

Duka hili la vitabu lina makabati ya wazi yaliyopakwa rangi nyeupe. Ndani yake kuna vitabu vilivyopangwa vizuri na kuna mtu aliyeshikilia kikapu chake akizunguka katika maktaba hiyo na kuangalia vitabu vinavyoweza kumfaa ili aweze kununua au kuchukua kwenda kusoma.

Shule hii ya watoto wadogo ina vifaa vizuri vya kimichezo ikiwemo bembea ambapo kuna viti vilivyowekwa vimepakwa rangi ya manjano, rangi ya samawati pamoja na rangi zingine nzuri zenye kuvutia watoto wanapofika shuleni hapa.

Shule hii ya watoto wadogo imepakwa rangi nzuri zenye kuvutia pamoja na vifaa vya michezo vilivyopakwa rangi za aina tofauti tofauti. Wana uwanja mzuri wenye nyasi bandia wenye rangi ya kijani. Hivyo mtoto anapofika hapa, atafurahi na kucheza.

Shule hii ya watoto wadogo ya gorofa iliyopakwa rangi nzuri na kuvutia, yenye vifaa vizuri vya kimichezo vilivyopambwa na rangi tofautitofauti na uwanja wa bandia wenye rangi ya kijani, hivyo mtoto anapofika hapa hufurahi na kubembea katika bembea hizi.

Hawa ni wanafunzi wapo darasani wamekaa katika viti, wamevaa mavazi yenye rangi nyeusi, juu ya meza yao kuna vitabu pamoja na vitu vingine, kwenye ukuta kuna picha iliyobandikwa rangi tofautitofauti hivyo wanajifunza elimu hii isiyokuwa rasmi ya watu wazima.

Mama huyu aliyefunga kitenge kiunoni yuko ubaoni akiandika baadhi ya herufi kwa kutumia chaki hivyo anajifunza elimu hii isiyokuwa rasmi na ya watu wazima. Ukutani kuna picha na maneno maneno yaliyochorwa kwa rangi.

Hili ni darasa, ndani yake kuna wanafunzi wanaokaa katika viti, juu ya meza zao kuna vifaa vya kielektroniki ambavyo kuna mwalimu anaepita kwa kila mmoja aliyekuwepo katika kiti hicho kwa kumuelekeza baadhi ya mambo wanaojifunza katika mfumo huu wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima.

Ndani ya darasa hili, wanaojifunza elimu hii isiyokuwa rasmi na ya watu wazima, kuna wanafunzi waliokaa katika viti, juu ya meza zao wameweka mikoba, wameshikilia kalamu, madaftari yao yenye karatasi nyeupe, pamoja na vifaa vyao vya kielektroniki, hivyo wanapata elimu moja kwa moja kutoka darasani.

Hili ni darasa lenye vifaa vya kielektroniki. Kuna wanafunzi waliokaa katika vifaa hivyo na mwalimu anayepita kuelekeza namna sahihi ya kutumia vifaa hivyo. Elimu hii isiyokuwa rasmi ya watu wazima inawaruhusu wanafunzi hawa kutumia kwa usahihi vifaa hivyo.

Elimu hii isiyokuwa rasmi na ya watu wazima hujumuisha mafundi cherehani, ambao wapo pamoja wanashona nguo katika maeneo ya sokoni, hivyo ujuzi wao usaidia katika kuingiza kipato.

Hawa ni wanafunzi wanaojifunza elimu hii isiyokuwa rasmi ya watu wazima; wako darasani wamekaa, wamevaa nguo za aina tofauti tofauti hivyo wanasikiliza maelekezo kutoka kwa mtu anayewafundisha. Kwenye ukuta wa madarasa haya kuna makaratasi meupe ambayo yameandikwa baadhi ya maneno.

Wanafunzi hawa wanaojifunza elimu hii isiyo kuwa rasmi na ya watu wazima, wamevaa nguo zenye rangi nyekundu; wapo darasani wamekaa katika viti. Mwalimu wao ambaye yuko mbele ya darasa anakitumia kifaa cha kielektroniki, kuwaeleza hivyo wanajifunza moja kwa moja kutoka kwa mwalimu.

Hawa ni wanafunzi wapo darasani wanasoma mfumo huu wa elimu isiyokuwa rasmi ya watu wazima wamekaa katika viti na mabegi yao vitabu vyao viko juu ya meza, wakimsikiliza mwalimu ambaye yuko mbele ya darasa hilo, madirisha na milango ya darasa hili iko wazi.

Hawa ni vijana wanaojifunza mfumo wa elimu usiokuwa rasmi wa watu wazima, ukutani kuna karatasi nyeupe yenye mchoro ambayo wanajifunza baadhi ya mambo hayo; hivyo wanajadili kwa kuelekezana.

Darasa hili lililopakwa rangi ya njano na madirisha ya vioo yaliyokuwa wazi ndani yake kuna viti vyeupe na kuna watu waliokaa wakijifunza elimu hii isiyokuwa rasmi na ya watu wazima hivyo wanasikiliza kwa makini.

Ndani ya darasa hili kuna wanafunzi waliokaa vikundi viwili katika viti vya plastiki, wakielekezana baadhi ya mambo ambayo wanajifunza katika elimu hii isiyokuwa rasmi ya watu wazima, hivyo ni elimu nzuri kutolewa kwa kijana.

Elimu hii isiyokuwa rasmi na ya watu wazima imewajumuisha wadada hawa waliokaa katika viti, juu ya meza zao wana makaratasi meupe pamoja na kalamu zao hivyo wanaandika na kunakiri baadhi ya vitu mbalimbali wanavyofundishwa.

Elimu hii isiokuwa rasmi na ya watu wazima. Imekutanisha vijana hawa waliokaa katika viti vya plastiki, juu ya meza zao wameweka vifaa vyao ya elektroniki, madaftari pamoja na chupa za maji. Hivyo wanajifunza moja kwa moja kutoka darasani.

Darasa hili lililojaa madawati, ndani yake kuna wanafunzi waliokaa. Wapo na madaftari pamoja na kalamu zao wakiandika na kunakili baadhi ya mambo. Elimu hii isiyokuwa rasmi ya watu wazima hujumuisha watu wenye rika tofautitofauti, hivyo wamevaa nguo zenye rangi za kutofautiana.

Hili ni darasa lenye wanafunzi ndani yake walio vaa nguo za aina mbalimbali, wamekaa katika madawati ya mbao. Kuna mwalimu ambaye amevaa kitambulisho shingoni mwake, anapita katika kuwasikiliza na kuwagawia baadhi ya karatasi.

Elimu hii isiyo kuwa rasmi na ya watu wazima, huwajumuisha watu wenye umri tofauti tofauti, hivyo wanajadiliana mambo wakiwa katika kipindi kimoja na kunakili baadhi ya vitu, ila huvaa nguo za aina tofauti tofauti.

Hili ni darasa ndani yake kuna wanafunzi waliyokaa katika makundi mawili wanaosoma elimu hii isiyokuwa rasmi na ya watu wazima, kwenye meza zao kuna makaratasi meupe na wao wakiwa na kalamu wakijadiliana na kunakili baadhi ya mambo mbalimbali.

Hili ni darasa, ndani yake kuna wanafunzi waliokaa kwa mzunguko yaani mduara, kwenye viti vya bluu wakitazamana, wakijadili baadhi ya mambo mbalimbali. Ndani ya darasa hili kuna kabati lililojaa vitabu. Halikadhalika kuna ubao mweupe ambao umeandikwa baadhi ya mambo mbalimbali.

Hili ni darasa ndani yake kuna viti na wanafunzi waliovalia mavazi ya aina tofauti tofauti, juu ya meza zao kuna karatasi nyeupe na kuna mwalimu anayewaelekeza baadhi ya mambo kutoka kwenye karatasi hizo. Darasa hili madirisha yake yana mapazia ya rangi ya bluu.

Hawa ni vijana waliokaa katika viti na wengine wapo katika ngazi za nyumba waliojikusanya sehemu moja wakiwa na madaftari yao wakijifunza baadhi ya mambo muhimu katika elimu hizo kwa rasmi ya watu wazima.

Hawa ni vijana wapo darasani wa kike kwa wakiume wamevaa mavazi yenye rangi tofauti tofauti wamekaa katika viti wakiwa wanatazama mbele, wengine wana madaftari yao waliyoyashikilia mikononi ma wengine wanapiga makofi ni katika hali ya kufundishana darasani.

Vijana hawa wawili wa kiume wapo darasani wanaosoma elimu hii isiyokuwa rasmi na ya watu wazima, wapo na vitabu vifaa vyao vya kielektroniki hivyo wanajadili baadhi ya mambo na kuandika na kusoma vizuri kwa pamoja.

Hili ni darasa ndani yake kuna wanafunzi waliokaa katika viti juu ya meza zao kuna vitabu pamoja na makaratasi mengine kuna mwalimu ambaye yuko mbele ya darasa hili akielekeza baadhi ya mambo, hivyo mfumo huu usiokuwa rasmi ya elimu ya watu wazima ni mzuri kwa watu wote.

Elimu hii ya watu wazima hutolewa kwa watu wenye rika tofauti tofauti, ndani ya darasa hili, kuna wanafunzi wengi wanaopata elimu hiyo kutoka kwa mwalimu aliyekuwa mbele ya darasa ambaye nyuma yake kuna ubao wa rangi nyeupe.

Hawa ni vijana watatu wa kiume wapo darasani wanasoma elimu hii isiyokuwa rasmi na ya watu wazima wamekaa katika viti juu ya meza yao kuna makaratasi meupe, baadhi ya vitabu, vifaa vyao vya kielektroniki pamoja na chupa zao za maji. Nyuma yao kuna bango jeupe lililoandikwa baadhi ya maandishi na maneno.

Huyu ni mdada kijana aliyesuka msuko aina ya rasta ameshikilia kifaa cha kielektroniki mikononi mwake yuko katika darasa lililojaa wanafunzi ndani yake kuna viti vyeupe pamoja na meza. Hivyo wanafunzi hawa wanasoma, huu ni mfumo wa elimu isiyokua rasmi ya watu wazima.

Wanawake hao wa kimasai waliovalia mashuka yenye rangi tofautitofauti na shanga katika shingo zao, wameshikilia vibao vilivyoandikwa a e i o u. Hivyo wanajifunza elimu hii isiyokuwa rasmi na ya watu wazima.

Mwanamama wa kimasai aliyevalia mashuka pamoja na hereni ndefu masikioni mwake, anayejifunza elimu hii isiyo rasmi ya watu wazima, yupo mbele ya ubao akionesha baadhi ya herufi kwa mkono wake, hivyo najifunza.

Hawa ni mwanafunzi wawili waliovaa nguo za aina tofauti tofauti mmoja amevaa miwani, wapo katika maktaba yenye vitabu vilivyopangwa katika makabati ya wazi; hivyo wanaelekezana baadhi ya vitu kutoka katika vitabu hivyo.

Hiki ni kikundi cha wanaume watu wazima wakielekezana baadhi ya mambo ya elimu hii isiyokuwa rasmi na ya watu wazima wamesimama na wengine wanaonekana wakiwa wanacheza kwa vitendo.

Hawa ni wanafunzi watatu, watu wazima, wapo darasani wakielekezana baadhi ya mambo kutoka katika kifaa cha kielektroniki kilichopo katika meza hiyo. Juu ya meza hiyo pia kuna vitabu, mabegi, na ndani ya darasa hilo kuna baadhi ya vitu vingine kama ubao mweusi pamoja na picha zilizobandikwa ukutani.

Hawa ni wanafunzi waliokaa kwa makundi kwa ajili ya kujadili baadhi ya mambo ambayo wanajifunza katika mfumo huu usiokuwa rasmi wa elimu ya watu wazima na wengine wamekaa katika vifaa vya kielektroniki wakiwa mmoja mmoja kwa ajili ya kijifunza.

Hawa ni wanafunzi waliokaa katika viti kwa mfumo wa mduara wakitazamana wakielekezana baadhi ya mambo, mfumo huu usiokuwa rasmi wa elimu ya watu wazima unaojumuisha watu wa rika zote kuweza kujifunza.

Hawa ni vijana wanafunzi wapo darasani, wamekaa katika viti vyao, juu ya meza zao kuna makaratasi meupe, vifaa vyao vya kielektroniki pamoja na chupa za maji. Wakijadiliana na kunakiri baadhi ya vitu ambavyo, wanajifunza kutoka katika elimu isiyo kuwa rasmi ya watu wazima.

Hili ni darasa, kuna wanafunzi waliokaa katika viti wakitazamana wakijadili baadhi ya mambo. Ukutani mwa darasa hili kuna ubao mweupe ulioandikwa na pembezoni kuna kabati zilizowekwa vitabu yaani kabati la wazi.

Ndani ya darasa hili kuna wanafunzi waliokaa katika madawati, wapo na madaftari pamoja na kalamu zao wakinakili na kuandika baadhi ya vitu mbalimbali; elimu hii isiyokuwa rasmi na ya watu wazima inawawezesha watu wa rika zote kujifunza.

Hawa ni wanafunzi wapo na madaftari yao na kalamu wakinakili baadhi ya mambo wapo katika shamba hivyo wanapata elimu hii isiyo kuwa rasmi ya watu wazima kwa vitendo moja kwa moja kutoka shambani.

Darasa hili limejaa wanafunzi waliokaa katika viti wamevaa mavazi ya aina tofauti tofauti wanajifunza elimu hii isiyokuarasmi na ya watu wazima. Mbele ya darasa lao kuna mwallimu na pia kuna ubao wa rangi nyeupe ambao yameandikwa baadhi ya mambo.

Hili ni darasa lililopakwa rangi ya njano na ndani yake kuna wanafunzi waliovaa nguo za rangi tofauti tofauti wamekaa katika viti na wengine wamekaa katika mabenchi ya mbao na mbele yake kuna ubao mweupe ambao umeandikwa maandishi hivyo wanafunzi hawa ni watu wazima wanaopata elimu isiyokuwa rasmi.

Elimu hii isiyokuwa rasmi na ya watu wazima iliyojumuisha wanafunzi hawa katika darasa hili lenye vifaa vya kielektroniki, waliokaa katika viti na kuna mwalimu anayepita katika kila mwanafunzi huyo kuwaelekeza baadhi ya mambo.

Hawa ni vijana waliopo darasani wakijifunza elimu hizo kuwa rasmi ya watu wazima. Wamekaa kwa makundi, hivyo wakielekezana kwa kutumia vifaa vyao vya kielektroniki. Madirisha ya darasa hili yako wazi ili kuweza kuruhusu hewa kupita.

Kikundi cha vijana hawa watatu waliokaa pamoja wakijadili na kuzungumza baadhi ya vitu mbalimbali, wapo katika mfumo huu wa elimu usiokuwa rasmi na ya watu wazima hivyo wanajadili baadhi ya mambo. Nyuma yao kuna jengo lenye madirisha ya vioo.

Huyu ni mama aliyezaliwa mavazi ya kanga amekaa katika dawati juu yake kuna kitabu chenye picha za katuni na maandishi mbalimbali akijisomea nyuma yake una pikipiki yenye rangi nyekundu yupo katika maeneo ya shamba.

Huyu ni kijana wa kiume anajifunza elimu hii isiyokuwa rasmi na watu wazima amesimama akionyesha baadhi ya herufi kwenye karatasi nyeupe ambapo walimu wake wamekaa wapo katika majengo ya matofali ya kuchoma ambapo juu yake wameezekwa bati hivyo wanajifunza.

Hawa ni vijana wawili waliokaa katika viti, juu ya meza zao wana kalamu, madaftari pamoja na kitabu; wakielekezana baadhi ya mambo, hivyo mfumo huu wa elimu isiyokuwa rasmi ya watu wazima inawawezesha vijana hawa kupata elimu.

Hawa ni wanafunzi wanaojifunza elimu hii isiyokuwa rasmi na ya watu wazima. Wamekaa katika kikundi cha watu wachache wakijadili baadhi ya mambo. Wengine wamekaa katika viti na wengine wamesimama, hivyo wako darasani wakijifunza kwa pamoja.

Elimu hii isiyo na msingi ya watu wazima imewakutanisha wanafunzi wengi wakike na wakiume, waliokuwa wamekaa katika viti wakiwa na Meza zao, wamejipanga katika msitar minyoofu. Juu ya Meza hizo wanamakaratasi na peni wakiwa wanaandika ni wazi tosha wapo katika mitihani.

Pembezoni mwa shamba hili kubwa la mahindi, kuna vijana kadhaa waliokaa katika viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe; wakiwa na makaratasi waliyoshikilia mkononi pamoja na kalamu zao. Mabegi yao wameweka chini, wakisikiliza maelekezo kutoka kwa mkufunzi wao, hivyo wanapokea elimu hii isiyokuwa rasmi ya watu wazima.

Hili ni darasa lenye wanafunzi wa elimu hii isiyokuwa rasmi na watu wazima, wamekaa katika vikundi vya watu wachachewachache juu ya meza zao wana makaratasi meupe, kalamu, vifaa vyao vya kielektroniki pamoja na baadhi ya vitabu. Kuna mwalimu ambaye anapita na makaratsi meupe ambayo yameandikwa baadhi ya vitu hivyo wanajifunza kwa pamoja.

Darasa hili, lililopakwa rangi ya njano ukutani na ubao mweupe ubaoni, kuna wanafunzi waliokaa katika madawati ya mbao, wakiwa wameweka makaratasi yao meupe katika meza hizo na mikoba yao. Hivyo wanapata elimu hii isiyokuwa rasmi na ya watu wazima kutoka darasani.

Kikundi hiki cha watu wachache, walio kaa katika viti na wengine wamesimama, wakielekezana na kujadili baadhi ya mambo, hivyo wanajifunza elimu hii isiyo kuwa rasmi na ya watu wazima kwa pamoja.

Mama aliyevalia mavazi aina ya kanga amekaa katika dawati. Juu ya dawati hilo kuna kitabu chenye katuni na maandishi, akijisomea. Nyuma yake kuna pikipiki yenye rangi nyekundu pamoja na nyeusi. Yupo katika mazingira ya wazi ya nje, yaani majani au shambani. Huu ni mfumo usiokuwa rasmi wa elimu ya watu wazima.

Hawa ni wanafunzi wawili wa kiume wanaojifunza elimu hii isiyokuwa rasmi ya watu wazima, wapo mbele ya ubao mweupe hivyo wananakiri baadhi ya mambo yaliyoandikwa hapo na pia wanabandika baadhi ya vitangazo vidogo vidogo kwenye vikaratasi vyenye rangi ya pinki.

Elimu hii isiyokua rasmi na watu wazima imewakutanisha vijana hawa katika darasa moja. Hivyo wapo na kalamu zao wakinakili na kuandika baadhi ya vitu mbalimbali wanavyofundishwa ndani darasa hilo

Hapa ni drasani, ndani yake kuna wanafunzi waliokaa katika viti. Juu ya meza zao wameweka madaftari pamoja na kalamu zao. Kuna mwalimu aliyekuwa mbele ya darasa hili akiwaeekeza wanafunzi hawa waliovaa mavazi yenye rangi tofautitofauti; hivyo huu ni mfumo usiokuwa rasmi wa elimu ya watu wazima.

Hao ni vijana wamekaa katika kundi la watu wachache wakijadili baadhi ya mambo na wengine wameshikilia vifaa vyao vya kielektroniki. Juu ya meza hiyo kuna makaratasi meupe, nyuma yao kuna mabango ya picha pamoja na maandishi; hivyo elimu hii isiyokuwa ya rasmi ya watu wazima inawezesha wanafunzi hao kujifunza mambo mbalimbali.

Darasa hili lililojaa wanafunzi wanaojifunza elimu hii isiyokuwa rasmi na watu wazima, wamekaa katika makundi ya watu wachache wachache. Juu ya meza zao wana makaratasi meupe, kalamu pamoja na madaftari; na wengine wameshikilia makaratasi meupe yenye maandishi, hivyo wanajadili na kusoma kwa pamoja.

Huu ni mfumo usiokuwa rasmi ya elimu ya watu wazima, vijana hawa wawili walioshikilia kitabu wakielekezana baadhi ya mambo, wapo katika mazingira ya nje yenye nyasi fupi zenye rangi ya kijani pamoja na miti mirefu hivyo wapo katika mazingira ya shule.

Ndani ya darasa hili kuna wamama na wadada, waliokaa katika viti vyao vya plastiki. Wana kalamu pamoja na madaftari yao wakinakili baadhi ya mambo ambayo wanaelekezwa kutoka kwa mwalimu wao; ambaye amevaa nguo yenye rangi nyeusi pamoja na nyeupe.

Elimu hii isiyokuwa rasmi na ya watu wazima, imewakutanisha wanafunzi kadhaa darasani waliokaa katika viti juu ya meza zao; wana madaftari, kalamu, vifaa vyao vya kielektroniki; kuna mwalimu ambaye amesimama amevaa ushungi akiwaelekeza baadhi ya vitu.

Ufundi seremala ni elimu isiyokua rasmi ya watu wazima. Vijana hawa wanaojifunza elimu hiyo wameshikilia kalamu zao pamoja na madaftari wakinakiri baadhi ya mambo mbalimbali na wengine wameshika vifaa hivyo kwaajili ya kufanya kwa vitendo.

Elimu hii isiyo kubwa rasmi na watu wazima imewakutanisha wamama hawa wa kimasai waliokaa katika viti, wapo darasani wamevalia mashuka yenye rangi tofautitofauti huku wengine wakiwa wameshikilia vibao vilivyoandikwa a, e, i, o, u hivyo wanajifunza moja kwa moja kutoka darasani.

Wanafunzi wawili wa kike waliovaa vizuri na kupendeza wapo ndani ya maktaba kubwa iliyojaa vitabu vingi, wamekaa katika viti. Juu ya meza yao kuna baadhi ya vitabu nakadhalika wanakifaa cha kielektroniki ambacho wanatumia kujifunza baadhi ya mambo.

Vijana hawa wanne wa kiume waliosimama walioweka vifaa vyao vya kielektroniki, katika meza ya mbao. Na wao wenyewe wakiunganisha nyaya, hivyo wapo kwa ajili ya kujifunza na kuelimishana elimu hii isiyokua rasmi na ya watu wazima.

Hawa ni wanafunzi wanaosoma elimu hii isiyokuwa ya msingi ya watu wazima wapo katika ukumbi mkubwa wamekaa katika viti na juu ya meza zao wana makaratasi meupe, wakiwa na kalamu zao pamoja na peni wakiandika na kunakili baadhi ya vitu, hivyo wanajifunza kutoka moja kwa moja darasani.

Wanafunzi hawa wawili wanaojifunza elimu hii isiyokuwa rasmi na ya watu wazima, wapo katika maktaba yenye makabati ya wazi yaliyopakwa rangi ya njano na vitabu vilivyopangwa; na wao wamechukua baadhi ya vitabu wakisoma na kuelekezana.

Huu ni ukumbi au darasa ambalo wanafunzi waonajifunza elimu hii isiyokua rasmi wapo ndani yake wakiwa wamekaa katika viti. Katika darasa hili kuna kifaa cha kielektroniki ambacho kuna mwalimu mbele, anaetumia kufundishia wanafunzi hawa waliokaa katika darasa hili.

Hawa ni wanafunzi wapo darasani wamevaa nguo zenye rangi tofautitofauti. Wamekaa katika viti wakiwa na mabegi yao, wakijifunza na kujadili baadhi ya mambo tofautitofauti katika elimu hiyo isiyokuwa rasmi ya watu wazima.

Hawa ni vijana wanafunzi wanaojifunza elimu hii isiyokuwa rasmi ya watu wazima wamekaa katika mkeka yani chini, kuna mwalimu ambaye amesimama yuko pembezoni mwa ukuta akiwaelekeza baadhi ya vitu hivyo wanajadili kwa pamoja.

Hawa ni wamama pamoja na wadada waliokaa katika viti vya plastiki waliovaa mavazi ya aina tofautitofauti wapo darasani, nyuma yao kuna ubao mweusi ulioandikwa kwa wino mweupe hivyo wanajifunza elimu hii isiyokuwa rasmi na ya watu wazima.

Hawa ni wanafunzi wapo darasani, wamevaa sare ya nguo nyeupe, wanajifunza elimu hii isiyokuwa rasmi ya watu wazima. Wamekaa katika madawati ya mbao, juu ya madawati hayo wana madaftari, kalamu pamoja na mabegi yao.

Vijana hawa wa kiume wapo darasani wameshikilia vifaa vyao vya kielektroniki na mabegi yao, wakijifunza na kuelekezana baadhi ya mambo katika elimu hii isiyokuwa rasmi na ya watu wazima, dirisha la darasa hili liko wazi.

Ni kundi kubwa la watu waliokusanywa na kukaa sehemu moja katika vivuli vya miti, wamekaa kwa mfumo wa mduara yaani wanatazama na wengine wamesimama. Hapa wanapata elimu iso rasmi yawatu wazima yaani wanafundishwa mambo mbalimbali.

Hili ni darasa ndani yake kuna wanafunzi wanaojifunza elimu hii isiyokuwa rasmi na watu wazima, wamekaa katika mabenchi; kuna mtu mbele yao ambaye juu ya meza aliyekuwepo kuna baadhi ya vitu vilivyopangwa, hivyo anawaelekeza moja kwa moja na pembezoni mwa ukuta kuna bango lililochapishwa baadhi ya maneno.

Hawa ni wahitimu wa elimu hii isiyo rasmi na ya watu wazima, wamekabidhiwa vyeti vyao wamevaa majoho ya rangi nyeusi na samawati na kofia hivyo wanapendeza wako katika mahafali yao na wengine wamekaa kwenye viti

Vijana watatu wako darasani wamekaa katika viti juu ya meza zao kuna kifaa cha kielektroniki ambacho wanaelekezana mambo mbalimbali kutoka katika kifaa hicho. Ndani ya darasa hilo kuna vifaa vingine ikiwemo picha za ukutani zilizobandikwa, viti vingine ambavyo havijakaliwa nakadhalika kuna vitabu vilivyokua katika.

Hawa ni wanafunzi wanaojifunza elimu hii isiyokuwa rasmi na ya watu wazima yaani ufundi cherehani, wanajifunza namna sahihi ya kupima nguo, kukata nguo kwa kutumia mkasi, hivyo wapo katika ofisi yenye hizo cherehani pamoja na viti vya plastiki.

Hili ni darasa ndani yake kuna wanafunzi hawa wanaojifunza elimu hii isiyokuwa rasmi na ya watu wazima, wamekaa katika viti juu ya meza yao wanamakaratasi meupe pamoja na kalamu wakiandika, ni wazi tosha kuwa wanafanya mtihani.

Ndani ya darasa hili kuna wanafunzi waliovaa mavazi yenye rangi tofautitofauti wamekaa katika viti, juu ya meza zao wana kalamu pamoja na karatasi nyeupe wakiandika na kunakili baadhi ya mambo kuna mwalimu ambaye yupo mbele ya darasa hili amenyoosha mikono akiwaelekeza baadhi ya vitu.

Hawa ni wamama waliovalia mavazi ya kitenge wamekaa katika mabenchi na mmoja wao yuko mbele ya darasa katika ubao mweusi akionyesha na kusoma baadhi ya maneno yaliyoandikwa kwa chaki hivyo wanajifunza elimu hizo kuwa rasmi na watu wazima.

Hili ni darasa linalowaka taa wanafunzi hao waliosimama wapo darasani wakimsikiliza maelekezo kutoka kwa mwalimu wao ambaye amesimama mbele ya darasa. Hivyo elimu hii isiyorasmi ya watu wazima inawawezesha wanafunzi kupata ujuzi.

Elimu hii isiyokuwa rasmi na ya watu wazima imewajumuisha vijana hawa watatu waliokaa katika viti. Juu ya meza yao kuna makaratasi meupe, baadhi ya vitabu na vifaa vyao vya kielektroniki, hivyo wanajadili na kuelekezana baadhi ya mambo mbalimbali wanayojifunza kutoka katika chuo hiki.

Vijana wawili wa kiume waliyochuchuma na kutazama picha iliyotandikwa chini wapo darasani au katika ukumbi ambapo wanafunzi wengine wamekaa katika viti wao wanatazama picha iliyochorwa yenye mti wa kijani pamoja na kijana anayechuma matunda katika mti huo.

Hili ni darasa ndani yake kuna vifaa vya kieletroniki, kuna wanafunzi waliokaa katika viti na walimu wanaopita katika kila kiti chenye mwanafunzi ambaye anakifaa hicho cha kieletroniki ili kuweza kumuelekeza baadhi ya mambo, elimu hii isiyokuwa rasmi ya watu wazima inawasaidia watu kupata ujuzi.

Hawa ni wanafunzi watatu wanaojifunza elimu hii isiyokuwa rasmi na ya watu wazima wamekaa katika viti, juu ya meza yao kuna makaratasi meupe baadhi ya vitabu pamoja na vifaa vyao vya kielektroniki, wapo katika mazingira yenye nyasi fupi, hivyo wapo maeneo ya chuo.

Hili ni darasa lililojaa wanafunzi waliokaa katika viti hivi vya plastiki. Wanajifunza elimu hii isiyokuwa rasmi na ya watu wazima. Darasa hili lina madirisha yaliyokuwa wazi na hivyo inaruhusu hewa kupita ndani kwa urahisi.

Hili ni darasa lililojaa wanafunzi wa kike kwa wa kiume wenye umri mkubwa waliovalia mavazi yenye rangi tofautitofauti. Wamekaa katika madawati wakiwa na madaftari yao pamoja na peni tayari kwa ajili ya kujifunza au kupokea elimu.

Hili ni darasa lenyee viti pamoja na meza lina wanafunzi waliopo ndani yake na mwalimu aliyesimama anayetoa elimu, mfumo wa darasa hili una madawati ya wazi yaliyojaa vitabu, ambavyo mfumo huu wa elimu usiokuwa rasmi wa watu wazima huvitumia.

Elimu hii isiyokuwa rasmi ya watu wazima imejumuisha wanafunzi wengi waliokaa katika viti wakiwa na meza zao, juu ya meza hizo kuna karatasi zenye rangi nyeupe halikadhalika wanafunzi hawa pia wameshikilia peni mkononi ni wazi tosha kuwa wanafunzi hawa wapo katika mitihani.

Mwanadada aliyesuka rasta na kuvalia nguo nyeusi yuko katika maktaba iliyojaa wingi wa vitabu ambavyo vimepangwa vizuri katika makabati ya wazi hivyo anachagua aina ya kitabu anachokitaka kwaajili ya kwenda kupata elimu.

Hili ni darasa lenye vifaa vya kielektroniki, katika kila meza kuna mwanafunzi aliye kaa na kujifunza, na wengine walio simama wapo pembezoni mwa meza wakijadili baadhi ya mambo na vitu.

Katika ukumbi huu mkubwa uliyojaa idadi kubwa ya wanafunzi wanaojifunza elimu hii isiyokuwa rasmi na ya watu wazima waliyovaa nguo za aina tofautitofauti, wamekaa katika viti na wengine wananyoosha mikono katika kuuliza swali au kujua kitu ambacho wanachojifunza.

Hawa ni wanafunzi watatu wapo katika darasa lenye vifaa vya kielektroniki wakijifunza baadhi ya mambo; wapo na chupa zao za maji. Hivyo mfumo huu wa elimu usiokuwa rasmi ya watu wazima inayowawezesha kupata elimu ya namna mbalimbali.

Vijana hawa waliokaa katika jamvi wakiwa wameshikilia madaftari yao yenye rangi nyeupe pamoja na kalamu, wakiandika baadhi ya mambo. Wanajifunza elimu hii isiyo kuwa rasmi na ya watu wazima, kuna mama aliyesimama pembezoni mwa ukuta, hivyo wanajadiliana kwa pamoja.

Hawa ni wahitimu wa elimu hii isiyokuwa rasmi ya watu wazima. Wamevaa mavazi yenye rangi nyeusi na kofia zao nyeusi, hivyo wapo tayari kwa ajili ya kwenda kulitumikia taifa lao rasmi.

Hawa ni wanafunzi watu wazima wapo darasani wamekaa katika viti, juu ya meza zao wana karatasi nyeupe pamoja na peni zao wakiandika, ni wazi tosha kuwa wanafanya mtihani au wanajisomea.

Vijana hawa wapo darasani, wamekaa katika viti, juu ya meza zao za mbao, wameweka mikoba yao, vifaa vyao vya kielektroniki pamoja na makaratasi meupe, wakiwa wameshikilia kalamu zao. Hivyo wanajifunza elimu hii isiyo kuwa rasmi na ya watu wazima.

Hawa ni vijana wanaosoma elimu hii isiyokuwa rasmi na ya watu wazima wameshikilia picha ambazo zinaonyesha ramani ya bara letu nzuri la afrika wapo darasani kuna wengine wamekaa katika viti na wengine wamesimama.

Katika ukumbi huu wa darasa au sehemu ya kulia chakula, kuna wanafunzi waliokaa wakiwa na vifaa vyao vya kielektroniki na wengine wamekaa katika makundi ya watu wachache wakijadili, hivyo hii ni elimu isiyokuwa rasmi na ya watu wazima na inayowawezesha wanafunzi hao kujifunza.

Darasa hili lenye wanafunzi ndani yake wanaokaa katika viti na wengine wamesimama, wana makaratasi meupe katika meza zao wakinakiri na kuchora baadhi ya vitu mbalimbali. Elimu hii isiyokua rasmi ya watu wazima inawezesha vijana hawa kujifunza mambo mbalimbali.

Hawa ni wadada watatu waliovaa nguo nzuri zenye rangi ya kuvutia waekaa katika meza wakiwa na madaftari alikadharika na kalamu zao wanajadili baadhi ya mambo wapo katika mfumo huu wa elimu isyokuwa rasmi ya watu wazima wakijifunza.

Hawa ni watu wawili waliopeana mikono na kukabidhiana cheti katika elimu hii isiyokuwa rasmi na ya watu wazima, hivyo wahitimu wote hukabidhiwa vyeti ili kuweza kutambulika tayari kwa ajili ya kwenda kulitumikia taifa lao.

Hawa ni wanafunzi wapo darasani wanasoma elimu hii isiyokuwa rasmi ya watu wazima, wamevaa nguo za aina mbalimbali wanasikiliza kwa makini; wengine wana vitabu vyao mikononi mwao na wengine wananyoosha mikono kwa ajili ya kujieleza au kujibu maswali yanayoulizwa.

Wanafunzi hawa watatu, wawili wa kike na mmoja wa kiume, waliokaa katika viti, juu ya meza yao wana: karatasi nyeupe, vitabu pamoja na madaftari, wakijadili na kunakili baadhi ya mambo. Pembezoni kuna kabati la wazi lililojaa vitabu yaani wapo maktaba.

Hawa ni wanafunzi wamekaa katika viti, wamevaa nguo za aina mbalimbali. Juu ya meza zao wana makaratasi pamoja na wino, wakiandika baadhi ya herufi mbalimbali. Hivyo wanajifunza elimu hii isiyokuwa rasmi ya watu wazima.

Hili ni kundi dogo la wanafunzi wanaojifunza elimu hii isiyokuwa rasmi na ya watu wazima. Wapo na madaftari yao, kalamu pamoja na vitabu walivyo vishikilia, wakijadili kwa pamoja na kujifunza baadhi ya mambo, wamekaa katika viti darasani.

Hili ni darasa, ndani yake kuna wanafunzi waliokaa katika viti, juu ya meza zao wana kalamu, madaftari pamoja na vitabu. Wakinakili baadhi ya mambo ambayo wanajifunza kutoka katika vitabu hivyo. Huu ni mfumo wa elimu isiyokuwa rasmi.

Mdada aliyembeba mwanae mgongoni wa kumfunga na kitenge yupo darasani akisoma baadhi ya mambo yaliyoandikwa katika makaratasi meupe, hivyo huu ni mfumo usiokuwa rasmi wa elimu ya watu wazima.

Hawa ni wanafunzi watu wazima wako darasani wakiwa na vifaa vyao vya kielektroniki wakielekezana baadhi ya mambo kutoka katika vifaa hivyo, wapo na chupa zao za vinywaji halkadhalika wanafunzi hao wamevaa nguo zenye rangi tofautitofauti.

Hili ni darasa lenye madawati ya mbao, ndani yake kuna wamama waliovalia nguo zenye rangi tofautitofauti, wapo na madaftari yao wamekaa wakisikiliza kwa makini maelekezo yanayotolewa; hivyo huu ni mfumo mzuri usiokuwa rasmi wa elimu ya watu wazima.

Hawa ni vijana wawili wa kike waliovalia mavazi yenye rangi nyeusi, wamekaa katika viti juu ya meza yao wana: vitabu, makaratasi meupe pamoja na madaftari, wakijifunza elimu hii isiyokuwa rasmi na ya watu wazima. Nyuma yao kuna picha iliyobandikwa ukutani yenye rangi nyinginyingi za kuvutia.

Hawa ni wanafunzi wapo darasani wamevaa nguo zenye rangi tofautitofauti, wamekaa katika viti juu ya meza zao; wameweka mabegi pamoja na vifaa wanavyovitumia kujifundishia vikiwemo mikasi pamoja na njuzi; hivyo elimu hii isiyokua rasmi inawasaidia hawa wanafunzi kupata ujuzi.

Wanafunzi hawa wanaojifunza elimu hii isiyokuwa rasmi na ya watu wazima wapo katika darasa lenye vifaa vya kielektroniki kuna wengine waliyokaa na wengine wamesimama hivyo wanajadiliana na kujua baadhi ya mambo katika vifaa hivyo.

Hawa ni vijana wanaojifunza elimu hii isiyokuwa rasmi ya watu wazima, Katika darasa hili wamekaa katika vikundi vidogovidogo, Juu ya meza zao kuna vifaa vya kielektroniki, chupa za maji pamoja na karatasi nyeupe ambazo zimeandikwa mambo mbalimbali.

Hawa ni vijana wanaojifunza elimu hii isiyokuwa rasmi na ya watu wazima wamekaa katika mabenchi. Juu ya meza zao wameweka vifaa vyao vya kielektroniki, madaftari pamoja na mabegi yao; na wengine wakiwa wamejipatia chakula katika sehemu hii.

Hili ni darasa, ndani yake kuna wanafunzi waliovaa nguo zenye rangi tofautitofauti, waliokaa katika viti na juu ya meza zao wana vifaa vyao vya kielektroniki pamoja na makaratasi meupe, pamoja na peni zao ambazo wananakili baadhi ya mambo wanayofundishwa.

Darasa hili kuna wanafunzi waliokaa wakijadiliana baadhi ya mambo, wameshika kalamu pamoja na karatasi na wengine wamesimama, hivyo wanajifunza elimu hii isiyokuwa rasmi na ya watu wazima.

Ndnai ya darasa hili lenye viti vyeupe kuna wanafunzi wawili, mmoja amevaa nguo yenye rangi nyekundu yupo na vitabu vyake akijisomea, na mwingine yupo karibu na dirisha ameva nguo yenye rangi nyingine, hivyo huu ni mfumo mzuri wa elimu ya watu wazima.

Hili ni darasa lenye viti vyeusi pamoja na meza zenye rangi ya njano. Kuna wanafunzi waliokaa katika darasa hili wanaojifunza elimu hii isiyokuwa rasmi na ya watu wazima. Madaftari yao na vitabu wameweka juu ya meza hizo pamoja na chupa zao za maji. Hivyo wapo moja kwa moja darasani.

Vijana wa kike kwa wa kiume, wamejikusanya sehemu moja, wapo darasani, au katika ukumbi ambao, juu ya meza zao kuna chupa za maji, madaftari, peni, pamoja na simu zao. Katika sehemu hii wanapata elimu isiyokuwa rasmi ya watu wazima, yaani wanafundishwa.

Hawa ni wanafunzi wanaojifunza elimu hii isiyokuwa rasmi na ya watu wazima, wapo darasani wakipiga makofi, hivyo wanapongeza jambo ambalo linaloendelea katika ufundishaji wao huo, katika darasa hili ambalo madirisha yake yapo wazi.

Hawa ni wamama pamoja na wababa waliokaa kwa mfumo wa mduara kwenye viti vya kijani wakichangamana na kuelekezana baadhi ya mambo, wengine wao wananakili katika karatasi nyeupe ambazo wameziweka katika magoti yao. Huu ni mfumo wa elimu usiokuwa rasmi ya watu wazima.

Darasa hili lenye wanafunzi wanaojifunza elimu hii isiyokuwa rasmi ya watu wazima, juu ya meza kuna makaratasi meupe wanayochora baadhi ya michezo hivyo kuelekezana baadhi ya mambo. Kuna wanafunzi wengine waliyokaa katika viti wakijadili na kusoma kwa pamoja.

Hawa ni wanafunzi wapo ndani ya darasa wamevaa nguo za aina tofautitofauti na wamekaa katika viti vya plastiki. Wamekaa kwa makundi madogomadogo ili kuweza kujadili baadhi ya mambo. Elimu hii isiyokua rasmi ya watu wazima inawawezesha watu kujifunza mambo mengi.

Hii ni elimu isyokuwa rasmi na ya watu wazima hujumuisha wazee ambao wamevaa baraghashia wakicheza na nyuma yao kuna viti vyenye rangi nyekundu pamoja na njano hivyo wapo darasani wakielekezana.

Hili ni darasa lenye madawati ndani yake kuna wanafunzi waliovaa mavazi ya aina tofauti tofauti wamekaa katika madawati hayo wapo na madaftari yao pamoja na kalamu wakiandika na kunakiri baadhi ya mambo, elimu hii isiyokuwa rasmi ya watu wazima inawawezesha wananchi kujua kusoma na kuandika.

Huyu ni kijana yupo katika mfumo huo wa elimu isiyokua rasmi na ya watu wazima, akisoma na kuonyesha baadhi ya herufi kwa mkono wake yaani vidole. Akisikilizwa na walimu wake ambao wapo katika jengo la darasa, la matofali ya kuchoma.

Kikundi cha wanafunzi hawa wachache, wanajifunza elimu hii isiyo rasmi na watu wazima, wamekaa katika viti juu ya meza yao ya mbao kuna makaratasi meupe na kifaa cha kielektroniki, na mmoja kati yao akiandika na kunakiri baadhi ya mambo ambayo wanayajadili.

Hawa ni wanafunzi wapo darasani wa elimu hii isiokuwa rasmi ya watu wazima, wamekaa katika viti vyeusi. Juu ya meza zao za njano kuna madaftari, vitabu pamoja na chupa za maji hivyo wanajifunza kutoka darasani.

Ndani ya darasa hili, kuna wanafunzi wanaojifunza elimu hii isiyokuwa rasmi na ya watu wazima, wamekaa katika viti vyenye rangi nyeusi, juu ya meza zao zenye rangi ya njano wameweka madaftari, chupa zao za maji, wakiwa na kalamu zao, hivyo wanaandika na kunakili baadhi ya mambo.

Hili ni darasa lililopakwa rangi ya njano, ndani yake kuna meza na viti pamoja na wanafunzi waliovaa mavazi ya aina tofautitofauti wakiwa na kalamu, madaftari meupe, chupa za maji; wakiandika na kusikilliza maelekezo kutoka mbele hivyo huu ni mfumo wa elimu usiokuwa rasmi wa watu wazima.

Hili ni kundi la wamama na mkaka mmoja waliokaa na wengine wamesimama, kwenye meza zao kuna madaftari na baadhi ya vitabu wakiwa na vifaa vyao vya kielektroniki, wakipokea baadhi ya maelekezo kupitia elimu hii isiyokua rasmi ya watu wazima.

Hii ni maabara ya vifaa vya kielektroniki, hivyo wanafunzi hawa wanaojifunza elimu hii isiyokuwa rasmi ya watu wazima waliovalia sare, wapo wakiunganisha baadhi ya vifaa hivyo na kujifunza kwa vitendo darasani.

Elimu hii isiyokuwa rasmi na ya watu wazima imewakutanisha wanafunzi hao kwa wingi katika darasa moja, wamekaa katika viti na juu ya meza zao kuna makaratasi meupe salamu wakinakili baadhi ya mambo wanayofundishwa katika darasa hilo.

Elimu hii isiyokuwa rasmi ya watu wazima imejumuisha vijana watatu ambao wawili wakike wamekaa katika viti na mmoja wakiume amesisima kwa kuegemea meza, nyuma ya darasa lao kuna kabati la wazi ambalo limewekwa vitabu halikadharika, ukutani kuna makaratasi meupe yaliyobandikwa rangi tofautitofauti.

Hili ni darasa lenye vifaa vya kielektroniki vyenye rangi nyeupe vilivyowekwa juu ya meza, ndani yake kuna wanafunzi ambao ni watu wazima wapo wakielekezana baadhi ya mambo kutoka katika vifaa hivyo, hivyo huu ni mfumo usiokuwa rasmi wa elimu ya watu wazima.

Hili ni darasa lililojaa wa mama pamoja na wa kaka, ambao wamekaa katika viti vyeupe; pembezoni mwa ukuta wa darasa hili kuna karatasi nyeupe zilizobandikwa. Halikadhalika waliomo katika darasa hili wako na madaftari pamoja na peni zao wakinakili mambo mbalimbali.

Hili ni darasa lenye wanafunzi ndani yake waliovaa mavazi yenye rangi tofauti tofauti, wengi wao wamekaa katika viti, mabenchi pamoja na madawati. Kuna ubao mweupe mbele ya darasa hili hivyo huu ni mfumo usiokuwa rasmi wa elimu ya watu wazima.

Wamama hawa waliobeba watoto wao wachanga wapo katika darasa, mbele yao kuna mwalimu aliyevaa kikoti chekundu na nguo nyeupe akiwaelekeza baadhi ya mambo. Hivyo elimu hii isio rasmi inawawezesha wamama hawa kutunza vizuri watoto wao.

Elimu hii isiyokua rasmi ya watu wazima inawawezesha vijana hawa wakiwa na kifaa chao cha kielektroniki juu ya meza yao ya mbao kuweza kujifunza baadhi ya mambo mbaimbali. Ukutani kuna makaratasi meupe yaliyobandikwa yanayoonesha maelekezo ya baadhi ya vitu.

Hawa ni vijana wamama kwa wadada wapo darasani wamekaa katika viti juu ya meza zao kuna madaftari halikadhalika kuna mwalimu ambaye anapita kwa kila mwanafunzi katika kumsikiliza na kumfundisha baadhi ya mambo, hivyo huu ni mfumo wa elimu usio kuwa rasmi ya watu wazima.

Hawa ni vijana wanne walioweka vifaa vyao vya kielektroniki katika meza hii ya mbao, wakiunganisha nyaya. Hivyo hii ni elimu isiyokuwa rasmi na ya watu wazima inayaowawezesha vijana hawa kujifunza.

Vijana hawa wanne waliokuwa darasani wanaojifunza elimu hii isiyokuwa rasmi na ya watu wazima. Juu ya meza zao kuna makaratasi meupe, madaftari pamoja na kalamu. Wakijadili kwa pamoja na kuandika. Madirisha ya darasa hili yako wazi na mapazia yake ni rangi ya samawati.

Elimu hii isiokuwa rasmi ya watu wazima hutumia maktaba kama sehemu ya wanafunzi kwenda kujisomea, hivyo maktaba hii yenye meza pamoja na viti na watu wachache waliomo ndani yake wanajisomea, husaidia wanafunzi kuja hapa na kupata elimu.

Darasa hili limejumuisha wanafunzi wenye umri tofautitofauti, waliokaa katika viti na juu ya meza zao wana vifaa vya kieletroniki; wakijifunza baadhi ya mambo, hivyo mfumo huu wa elimu isiyokuwa rasmi ya watu wazima hujumuisha watu wa rika zote.

Kwenye darasa hili kuna wanafunzi waliokaa katika viti, juu ya meza zao kuna: kalamu, vitabu, pamoja na makaratasi, hivyo wanajifunza elimu hii isiyokuwa rasmi na ya watu wazima, pembezoni mwa ukuta kuna baiskeli.

Hawa ni wanafunzi wa kike kwa wakiume wako darasani wamekaa katika viti, juu ya meza zao wana madaftari, vitabu pamoja na vifaa vyao vya kielektroniki. Wanajifunza elimu hii isiokua rasmi ya watu wazima, hivyo kuna mwalimu aliyesimama anapita kuelekeza.

Hawa ni wanafunzi waliovaa nguo zenye rangi tofautitofauti, wapo darasani wamekaa katika viti vya plastiki. Juu ya meza zao wana madaftari pamoja na kalamu wakiwa na vifaa vyao vya kielektroniki, wakinakili na kujifunza na kujadili baadhi ya mambo mbalimbali katika elimu hii isiyokuwa rasmi ya watu wazima.

Elimu hii isiyokuwa rasmi ya watu wazima inawawezesha walimu na wanafunzi kutumia nyenzo mbalimbali ili kufikisha elimu fulani Kwa wanafunzi kama vile kamba, mipira ya kusukwa, hivyo mwanafunzi au mwalimu anaposimama ubaoni inakuwa rahisi kueleza jambo na watu kuelewa.

Hawa ni wanafunzi wako darasani wakijifunza wengine wananyoosha mikono katika kuchangia mada au kuuliza swali wengine wameshikilia vitabu vyao mikononi mwao hivyo mfumo huu wa elimu ya watu wazima huwawezesha rika zote kujifunza kwa pamoja.

Mfumo wa elimu usiokuwa rasmi ya watu wazima hujumuisha watu wenye rika tofauti tofauti wa kike na wa kiume wanafunzi hao wakiwa na vifaa vyao vya kielektroniki vilivyowekwa juu ya meza zao wapo katika darasa ambalo kuna mabegi yao, chupa za maji tayari kwa ajili ya kupokea elimu hiyo.

Hili ni darasa lenye vifaa vya kielektroniki, kuna wanafunzi waliokaa katika viti hivyo na walimu wanaopita katika kila mwanafunzi kwa ajili ya kuelekeza baadhi ya mambo ili kupata elimu inayotolewa.

Wanafunzi hayo wanaojifunza elimu hii isiyokuwa rasmi ya watu wazima wapo darasani wakiwa na vifaa vyao vya kielektroniki katika meza zao, wakijadili na kunakili baadhi ya vitu mbalimbali; Madirisha ya vioo ya darasa hili yako wazi hivyo kuruhusu hewa kuingia vizuri.

Hawa ni wanafunzi wapo darasani wanajifunza elimu hii isiyokuwa rasmi na watu wazima. Wameshilikia kalamu zao juu ya meza zao kuna madaftari hivyo wanaandika na kujifunza moja kwa moja kutoka darasani; hata hivyo wanafunzi wamevalia mavazi ya aina tofautitofauti.

Vijana hawa waliovalia sare moja wamekaa katika viti vya plastiki, mbele yao kuna ubao mweupe na kuna mwalimu anayewafundisha baadhi ya mambo mbalimbali. Hivyo elimu hii isiyokuwa rasmi ya watu wazima inawawezesha vijana kupata elimu tofautitofauti.

Hawa ni wanafunzi wapo darasani wamekaa katika viti wamevaa mavazi yenye rangi tofautitofauti. Juu ya meza zao wana karatasi nyeupe wameshikilia na peni mkononi wakiandika, hivyo wanajifunza baadhi ya mambo ambayo wanajifunza katika darasa hili.

Elimu ya watu wazima, hujumuisha watu wenye rika tofautitofauti. Vijana hawa wakishikilia vifaa vyao vya kielektroniki, wakijifunza baadhi ya mambo kutoka katika vifaa hivyo. Wamekaa katika darasa ambalo madirisha yake yapo wazi, hivyo wanajifunza.

Hili ni darasa lililojaa wanafunzi wenye umri mkubwa waliovaa nguo za aina tofautitofauti. Elimu isiyokuwa rasmi ya watu wazima inatolewa hapa hivyo wapo tayari wamekaa katika madawati wapo na madaftari yao kwa ajili ya kuweza kujifunza.

Hapa ni darasani ndani yake kuna mabenchi yaliyokaliwa na wamama waliyovaa mavazi aina ya kitenge, mbele yao kuna mwalimu ambae yupo na ubao karibu ameandika herufi mbalimbali za kuumba maneno hivyo wanafundishana. Huu ni mfumo usiyokuwa rasmi wa elimu ya watu wazima.

Hili ni darasa ndani yake kuna wanafunzi wamama, waliobeba watoto wao waliokaa katika mabenchi ya mbao, mbele yake kuna mwalimu ambaye anawafundisha elimu hii isiyokuwa rasmi ya watu wazima, mbele ya darasa lao kuna televisheni na pia kuna viti pamoja na meza zingine.

Hili ni darasa lenye viti na meza na wanafunzi wapo ndani yake; wakiwa na madaftari yao na kalamu wakinakili na kusoma baadhi ya mambo. Nyuma ya darasa hili kuna ubao wenye rangi ya kijani uliobandikwa makaratasi meupe na madirisha ya darasa hili yapo wazi.

Wanafunzi hawa wamesimama mbele ya darasa lao, wakionesha vyeti walivyovipata katika elimu isiyokua rasmi ya watu wazima, hivi sasa wapo tayari kwa ajili ya kwenda kulitumikia taifa lao, nyuma yao kuna vyombo vya muziki na kuna watu waliokaa katika vyombo hivyo.

Huyu ni kijana amesimama anajifunza elimu hii isiyokuwa rasmi na ya watu wazima na walimu wake wamekaa. Katika meza kuna karatasi nyeupe hivyo kijana huyo anaonyesha baadhi ya herufi na kusoma na kusikilizwa na walimu wake wapo katika majengo ya shule.

Hawa wananchi wamekusanywa sehemu moja na kukaa chini kwenye vivuli vya miti katika uwanja wenye nyasi nzuri za kijani wakifundishwa elimu hii isiyokuwa rasmi ya watu wazima hivyo huwasaidia katika namna bora kuishi kwenye mazingira yao.

Hawa ni wanafunzi wa kimaasai waliovaa shuka pamoja na shanga shingoni mwao, wapo darasani wamekaa katika viti vya plastiki. Wakiwa na vibao vilivoandikwa baadhi ya maneno a,e,i,o,u. Hivyo wanasoma elimu hii isiyo na msingi ya watu wazima.

Mwanafunzi anapomaliza elimu hii isiyokuarasmi na ya watu wazima anakabidhiwa cheti na kupeana mikono na mwalimu wake. Ishara tosha ya kua amemaliza elimu hivyo yupo tayari kwa ajili ya kwenda kulitumikia taifa lake.

Hili ni darasa lenye wanafunzi wanaojifunza elimu hii isiyokuwa rasmi na ya watu wazima. Wamekaa katika mfumo wa kuangaliana, hivyo wanajadili na kujifunza mambo haya kwa urahisi moja kwa moja kutoka darasani.

Mama huyu ni mwanafunzi aliyehitimu elimu isiyokuwa rasmi ya watu wazima. Yupo ndani ya darasa lililojaa madawati na yeye ameshikilia cheti chake mkononi akikionyesha, hivyo elimu hii haibagui mtu yeyote.

Elimu hii isiyo rasmi na elimu ya watu wazima imewakutanisha wadada hawa waliokua katika darasa, wamekaa katika viti juu ya meza zao za mbao wameweka madaftari halikadhalika mabegi yao meusi hivyo wanasikiliza moja kwa moja kutoka kwa mwalimu.

Hili ni jengo la ghorofa linalotumika kama shule ya msingi, lina ngazingazi ambazo zimewekwa ili kuwasaidia wanafunzi kuyafikia madarasa yao ya juu, hali kadhalika lina maua mazuri ya rangi ya kijani na mengine yaliyokatiwakatiwa vizuri katoka bustani zao.

Ndani ya darasa hili kuna wanafunzi waliokaa katika viti na juu ya meza zao wakiwa na madaftari pamoja na kalamu zao, mbele ya darasa kuna mwalimu ambae anawaelekeza wanafunzi hawa wa shule ya msingi moja kwa moja darasani.

Darasa hili lina wanafunzi wa shule ya msingi wanaovaa sare zenye kufanana, wamekaa kwenye madawati ya mbao wakimsikiliza mwalimu ambae yupo mbele ya darasa, akiwafundisha yaani akiwaelezea vitu ambavyo ameandika katika ubao.

Shule hii ya msingi iliyokuwa katika mazingira mazuri yenye miti mingi mirefu, imepakwa rangi nzuri yenye kuvutia; ina vifaa vya michezo, nyasi fupi zenye rangi ya kijani, hivyo ni mazingira bora na mazuri kwa mtoto kuja kusoma katika shule hii.

Wanafunzi hawa walio vaa nguo zenye rangi ya samawati, pamoja na nyeupe, wamekaa katika madawati mazuri ya darasa lao kuna mwalimu, anaye wafundisha elimu hii ya shule ya msingi. Hivyo mwalimu huyo anawaelekeza moja kwa moja vitu ambavyo ameviandika ubaoni.

Hawa ni wanafunzi wa shule ya msingi wamevaa sare nzuri zenye kupendeza wamekaa katika madawati ya mbao, mbele ya darasa lao kuna mwalimu ambaye anawaelekeza baadhi ya vitu ambavyo tayari ameshaviandika katika ubao wake.

Shule hii ya msingi ni yaghorofa iliyopakwa rangi nyeupe pamoja na kijani imeezekwa vigae, nyuma ya shule hii kuna miti mirefu yenye rangi ya kijani . Alikadhalika shule hii inamazingira mazuri na safi inayo muwezesha mwanafunzi anapofika hapa kusoma vizuri.

Hiki ni kitabu cha shule ya msingi chenye picha zenye rangi tofauti tofauti na chenye maandishi ambayo yanamsaidia mwanafunzi anaesoma elimu ya shule ya msingi kusoma na kuelewa vitu ambavyo vimeandikwa katika kitabu hicho.

Hawa ni wanafunzi wawili wa kike wa sekondari, wapo katika maktaba yao yenye makabati ya wazi ambapo vitabu vya aina tofautitofauti zimepangwa, hivyo wakichagua na kuangalia baadhi ya vitabu ambavyo vinafaa ili waweze kujisomea.

Maktaba hii ya shule ya sekondari ina makabati yaliokuwa wazi kuna vitabu vilivyopangwa vizuri katika makabati hayo na kuna mwalimu ambaye anachagua baadhi ya vitabu ili aweze kwenda kufundisha na kuelekeza wanafunzi wake darasani.

Shule hii ya sekondari iliyojengwa kwa matofali ya kuchoma na kuezekwa bati lenye rangi ya kijani ipo katika mazingira mazuri yenye nyasi fupi. Shule hii ina uzio ambapo wanafunzi wameanika baadhi ya nguo zao katika uzio huo.

Hiki ni kitabu cha shule ya sekondari; wanafunzi wa kidato cha tatu. Ganda lake lina picha ya mwalimu aliyevaa koti jeupe, aliyeshikilia baadhi ya vifaa vya kisayansi vinavyotumika maabara, hivyo vinawasaidia wanafunzi kujifunza mambo mengi ya sayansi.

Mwalimu wa sekondari aliyepewa somo la sayansi ya chakula mwenye vifaa vya kufundishia, yaani, mfumo wa mmengenyo wa chakula. Hivyo, ni rahisi kueleweka kwa wanafunzi anapoingia na vifaa hivi darasani kwenda kufundisha.

Hawa ni wanafunzi wa shule ya sekondari wamevaa sare na nguo zenye rangi ya kufanana, wamekaa katika viti wameegamia meza zao wakiwa wakiwa na makaratasi meupe na kalamu hivyo wanaandika, ni wazi tosha kuwa wananfunzi hawa wapo katika mitihani.

Wanafunzi hawa walioko darasani ni wa chuo kikuu au chuo cha kati. Wamevaa mavazi ya rangi na aina tofauti tofauti. Wamekaa katika viti. Juu ya meza zao wana madaktari yao yenye rangi nyeupe na madaftari pamoja na vifaa vyao vya elektroniki. Kuna mwalimu ambaye anawaelekeza wanafunzi hawa darasani humo.

Wanafunzi hawa wa chuo kikuu au chuo cha kati wako darasani wamekaa katika viti, juu ya meza zao wana madaftari wakiwa wamevaa mavazi ya rangi na aina tofautitofauti, wakimsikiliza mwalimu ambaye yupo mbele ya darasa akiwafundisha.

Hawa ni wanafunzi wa chuo kikuu au chuo cha kati; wapo katika ukumbi wamekaa katika viti kwa kufuata mistari minyoofu iliyoonyoka, juu ya meza zao wana makaratasi nyeupe pamoja na kalamu wakiandika; yaani wanafanya mtihani katika ukumbi huu.

Wanafunzi hao wa chuo kikuu au chuo cha kati wa kike pamoja na wa kiume wapo kwa pamoja wakiwa wamekaa katika vikundi vya watu wachache wachache, wakiwa na vifaa vyao vya kieletroniki pamoja na madaftari yao na kalamu zao, wakijadili kwa pamoja na kusoma kwa pamoja chuoni.

Hawa ni wanafunzi wa chuo kikuu au chuo cha kati, wapo darasani wamekaa katika viti wakiwa wamevaa mavazi ya rangi na aina tofautitofauti; wakimsikiliza mwalimu ambaye yupo mbele ya darasa hilo, hivyo anawafundisha moja kwa moja kutoka darasani.

Ndani ya darasa hili kuna wanafunzi wa chuo cha kati au chuo kikuu waliovaa mavazi ya aina tofauti tofauti, wamekaa katika viti na juu ya meza zao kuna madaftari pamoja na kalamu zao kuna mwalimu ambae yuko mbele ya darasa anawaelekeza wanafunzi hawa.

Wanafunzi hawa wa chuo cha kati pamoja na vyuo vikuu wakiwa wamekaa katika viti na wengine wamesimama wakijadiliana kwa pamoja; juu ya meza zao wana vifaa vyao vya kieletroniki, chupa zao za maji, madaftari; hivyo wanasoma kwa pamoja.

Hawa ni wanafunzi jinsia ya kike wanaosoma elimu ya chuo cha kati pamoja na chuo kikuu. Wapo katika vyumba vyao vya kulala vyenye vitanda viwili vilivyoungana na wengine wamelala kitandani, wengine wakichagua nguo zao katika makabati ya wazi.

Ndani ya ukumbi huu wa chuo kikuu au chuo cha kati, uliojaa wanafunzi waliokaa katika viti wengine wamesimama, kuna mwalimu ambaye yupo mbele ya darasa hilo akiwaelekeza na kuwafundisha baadhi ya mambo ambayo wanafunzi hao wanajifunza katika chuo hicho.

Wahitimu waliomaliza chuo kikuu au chuo cha kati huvaa majoho yenye rangi nyeusi pamoja na nyekundu; huvaa pia na kofia zenye rangi nyeusi. Hivyo, mwisho wa siku huchukua kofia hizo na kuzirusha juu kwa pamoja ni ishara ya kuhitimu chuo chao.

Hawa ni wanafunzi wa chuo kikuu wapo darasani wakiwa wamevalia mavazi ya rangi tofauti tofauti, wamekaa katika viti juu ya meza zao kuna madaftari yao yenye rangi nyeupe, wakiwa na kalamu zao wakiangalia mbele hivyo wakinakili baadhi ya mambo ambayo wanafundishwa.

Wanafunzi hao wa chuo kikuu waliokaa katika kikundi cha watu wachache, wakiwa na vifaa vyao vya kielektroniki na kalamu zao mikononi mwao pamoja na madaftari, wakisoma kwa pamoja na kujadili baadhi ya vitu hivyo wanajifunza moja kwa moja kutoka katika mazingira ya vyuo vyao.

Huu ni ukumbi mkubwa wa chuo kikuu au chuo cha kati uliojaa wanafunzi waliokaa katika viti, wakiwa na madaftari yao, peni zao, vifaa vyao vya kielektroniki pamoja na vitabu wakijisomea, hivyo ni ukumbi wa maktaba.

Elimu ya mafunzo na ufundi stadi, kuwakutanisha vijana wanaopenda kutengeneza magari katika madarasa makubwa, hivyo kuchambua gari na vifaa pembenipembeni na baadaye kuvirejeshea kwa pamoja, hivyo wapo darasani wakijifunza.

Hawa ni wanafunzi waliovaa mavazi yenye kufanana wapo katika darasa wakiwa na vifaa vyao vilivyounganishwa kwa nyaya tofautitofauti, hivyo kujifunza kwa pamoja katika chuo hiki cha ufundi.

Hawa ni wanafunzi wanaojifunza elimu hii ya ufundi stadi, wapo darasani wamekaa katika viti. Juu ya meza zao wana vifaa vya kielektroniki ambavyo wanavifungua na vingine kuvifunga hivyo wanajifunza kwa vitendo.

Vijana hao wanaojifunza elimu hii ya mafunzo na ufundi stadi wapo katika darasa wakijifunza kwa pamoja juu ya meza zao kuna vifaa vyao vya kielektroniki, madaftari pamoja na vifaa vyao vingine ambavyo wanatumia kujifunza shuleni hapo.

Hawa ni vijana wanaojifunza elimu hii ya mafunzo na ufundi stadi, wapo darasani wakiwa na vifaa vyao vya kielektroniki pamoja na kalamu zao na madaftari yao, wakinakili na kujifunza baadhi ya vitu wanavyojifunza kutoka katika darasa hilo.

Mwanafunzi huyu anayejifunza elimu hii ya ufundi stadi, aliyevalia sare na kikoti chenye rangi za kuwaka waka yupo akibonyeza mashine ambayo yeye anajifunza ili kuweza kupata ujuzi wake.

Darasa hili lina wanafunzi wanaosoma elimu hii ya ufundi stadi wengi wao wamevaa sare zinazofanana na mwingine amevaa sare inayotofautiana na wenzake. Wamekaa katika viti juu ya meza zao wana chupa za maji vifaa vyao vya kielektroniki pamoja na madaftari yao, hivyo wanaandika moja kwa moja kutoka darasani.

Ndani ya darasa hili kuna wanafunzi wawili waliokaa katika viti, juu ya meza zao wanavifaa wanavyovitumia kujifunza elimu hii ya mafunzo pamoja na mafunzo ya ufudi stadi, hivyoo wanajifunza wakiwa na vifaa vyao kamili na kuelewa vizuri.

Hawa ni wanafunzi wawili wanao jifunza elimu ya mafunzo ya ufundi stadi, wapo katika ukumbi wa darasa lao, wakiwa na vifaa vyao wakiwa wameviweka juu ya meza, huku wakiwa wana viunganisha unganisha na kuvishika shika hivyo wapo darasani wakijifunza kwa pamoja.